Duka la nguo linaitwa Manix , limejaa nguo kadhaa la wanaume. Limemulikwa vizuri na tunaona kuna mteja anangalia hizo nguo akichagua ni gani anataka.

Think Twice mavazi ya mitumba ikionyesha mandari ya karibu ya vikaragosi na rafu yenye nguo nyingi chumba kimeangaziwa vizuri na kinaonekana kuwa kikubwa kwa ukubwa

Duka la vitu vya dhamani linaloonyesha mikufu, mikoba na baadhi ya nguo. Lina rafu zilizopangwa vizuri na limeangaziwa kwa uzuri.

Duka la vitu vya thamani, lenye mwanga mzuri, likionyesha mikufu, herini, mikoba, mikanda na nguo. Linaonekana kama duka la kiwango cha juu ambalo ungepata kwenye jumba la kifahari la biashara.

Volkswagen nyeupe safi yenye muonekano mzuri, gari la magurudumu manne, ikiwa haina nambari ya usajili, na taa za tahadhari zimewashwa. Kioo cha mbele kina maandishi na hakuna mtu ndani ya gari.

Subaru nyeupe, ya magurudumu manne imeegeshwa nje juani. Papo hapo nje ya uzio wa mawe na chuma, kuna gari lingine lenye rangi ya kijivu, lililogeshewa.

Mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye bazara la magari. Muuzaji anampa mwanamke funguo za gari na wale mwanaume na mwanamke wanatabasamu kwa furaha.

Wauzaji wa aina mbalimbali za vitu vilivyo tengenezwa kwa mkono kama vile wanyama wanaopatikana katika mbuga za kitaifa za Kenya. Tembo, nyati, viboko, vifaru na wengineo. Vitu vingine vinavyouzwa ni pamoja na mikeka, masega, vinyango vya asili, nguo na kadhalika.

Baraza kubwa lenye vigaye vya kahawia la ghorofa iliyo juu likitazama jengo jingine la ghorofa, na maegesho ya magari. Nyuma ya maegesho hayo kuna majengo mengine ya ghorofa.

Vyumba viwili vya ghorofa, kimoja kinaonekana kizuri, na kingine hakionekani kamili. Mbele yao, kuna uwanja wa mbao na vibanda viliyotengenezwa kwa mbao na mabati karibu na barabra.

Ndani ya duka la Naivas mwanaume aliyevalia suti na barakoa, ana toroli iliyojaa bidhaa na anatazama sprays zilizo kwenye offer akiamua ipi atanunua.

Wateja wa kike wamesimama kwenye njia la duka kubwa, wakitazama bidhaa za aina tofauti za vyombo vya chakula kubwa na ndogo wakiamua ni ipi wanataka.